Mtu ameketi mezani akiwa amevaa shati la samawati mbele yake kuna kompyuta mpakato na kibao cha kidijitali. Katika hewa mbele ya skrini kuna vielelezo vya kielektroniki viinavyonyesha grafu za rangi tofauti na alama zinazoashiria kiteknolojia ya kisasa.

Kundi la vijana wanne wamekaa mezani kwenye maktaba au chumba cha kusomea, wakishirikiana kusoma au kujadili jambo. Mmoja wao anashikilia kifaa cha kieletroniki, wengine wana vitabu na karatasi mezani. Pasi za vitabu zinaonekana nyuma na dirisha kubwa linaruhusu mwanga kuingia ndani.

Kuna vitabu vikubwa vilivyopangwa na watu wadogo wakitumia vifaa vya kiteknolojia kama tarakilishi na simu. Kwenye skrini kuna alama ya video ikionyesha kuwa watu wanajifunza kwa njia ya mtandao. Mandhari inaonyesha mchanganyiko wa elimu ya jadi na ya kisasa.

Msichana mchanga ameketi kwenye uso mweupe wa dawati akiwa ameinama na kuandika kwenye daftari lenye kurasa lililofungika kwa waya. Anaonekana makini na mwenye mtulizo. Karibu naye kuna kifaa chenye kioo kikubwa kwenye kiegemeo na nyuma yake kuna nguo zyenye rangi tofauti zikining'inia.

Msichana ameketi mezani akiwa na tabasamu huku akiandika kwenye daftari lake. Mbele yake kuna kifaa cha kielektroniki kilicho funguliwa, vitabu vikiwa vimefunguliwa pembeni. Nyuma yake kuna televisheni kwenye ukuta na mwangaza wa asili unamulika kutoka upande moja wa chumba.

Kompyuta ya mkononi imefunguliwa juu ya meza ya mbao ikionyesha mwalimu mbele ya ubao akiwa anafundisha. Karatasi, daftari, kalamu, hadi karatasi za rangi vimetawanyika kuzunguka. Ikona mizili ya mawanafunzi inaonekana, moja ukiandika na mwingine ukishika daftari dogo.

Kijana anaketi mezani akiwa amevaa vichwa vya sauti na tabasamu usoni. Anaangalia kifaa cha kidijitali mbele yake huku akishika kalamu mkononi. Pembeni ya meza kuna daftari, kalamu nyingine na mimea ya kijani nyuma yake.

Kuna mwanamke aliyeketi kwenye sofa la rangi ya zambarau akiwa na mavazi akiwa na mavazi ya kiadilifu. Anafanya kazi au kusoma kupitia kompyuta mpakato mezani mbele yake. Mezani kuna vitabu, mishumaa, maua, na vikombe, vikionyesha mazingira ya utulivu ya nyumbani.

Wasichana watatu wamekaa pamoja wakitazama kifaa cha kielektroniki huku mmoja wao akionyesha kwa kidole. Wote wamevalia sare za shule zenye rangi ya samawati na upete mwekundu kichwani. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya vijijini yenye miti na jengo la jadi lenye paa la mabati.

Meza ya mbao ipo ndani ya chumba kilicho na mwangaza mzuri ikiwa na kompyuta kubwa ya kisasa iliyoonyesha mwalimu aliyevaa suti akifundisha somo la hisabati. Pembeni ya meza kuna kibao cha kuandikia, kipanya na vifaa vingine vya kazi. Nje ya dirisha kuna maua kwenye chungu na mazingira ya kijani yalionekana vizuri. Mazingira yanaonyesha hali ya utulivu na usafi.

Kijana ameketi mezani ndani ya chumba, akiwa amevaa fulana yenye kofia ya kijani kibichi. Anaandika kwenye daftari huku akiangalia kifaa cha kielektroniki kilicho mbele yake. Kwenye kifaa hicho, kuna nyusho za watu kadhaa wanaonekana wakizungumza. Mezani pia kuna kalamu, vitabu na vifaa vingine vya kujifunzia.

Watu wanne wameketi mezani wakitazama kifaa cha kisasa kwa furaha. Wote wanaonekana kuwa na mawasiliano mazuri wakitabasamu na kushirikiana kwa karibu. Karatasi na kalamu zimewekwa mezani, zikionyesha kuwa wanafanya kazi au kujifunza kwa pamoja.

Watu wawili wameketi mezani wakitazama kompyuta ndogo, mmoja anaonekana akiwa makini na kalamu wa mkononi, mwingine yuko nyuma kidogo akiwa na simu sikioni mezani kuna kikombe ,daftari na vifaa vya kuandikia.

Watu wawili wameketi mezani wakitazama skrini kubwa ya komputa inayoonyesha maandishi na jedwali za taarifa. Mmoja anaandika kwenye daftari huku mwingine akisikiliza kwa makini. Dirisha kubwa upande wa nyuma linaonyesha mandhari ya miti yenye majani ya rangi ya kahawia na kijani.

Kijana mdogo ameketi mezani akiwa anatazama mbele kwa makini huku akiandika kwa penseli kwenye daftari anaonekana kuwa makini na mwenye ari ya kujifunza karibu naye kuna kifaa cha kielektroniki ambacho kinaashiria kuwa anatumia teknolojia katika shughuli zake.

Kuna mtu mmoja aliyevaa shati jeupe akiwa amesimama mbele ya meza na kawi. Anaonekana kushika tai kana kwamba anajiandaa kuvaa. Mezani kuna kompyuta kubwa, mkasha, vikombe, karatasi na vifaa vingine vya ofisini. Ukutani kuna mchoro wa rangi nyingi wenye sura za watu na dirisha lililofunikwa kwa pazia upande wa kulia.

Mwanamke aliyevaa blausi yenye mistari na miwani ya samawati amesimama mbele ya skrini yenye mwanga wa samawati anaonekana akielekeza kwa kalamu kwenye mchoro wa miale au alama za kielekroniki zinazongaa kana kwamba anaeleza jambo la kiteknolojia au kisayansi.

Kiti ya gari la kisasa, mtu ameketi karibu na dirisha, akitabasamu huku akiandika kwenye daftari lake, ana vitu vya kusikiliza, kompyuta ya mkononi mbele yake, na anaonekana kujihusisha na kazi au masomo.

Mtu ameketi kwenye kiti akiwa ameshika kifaa cha kielektroniki ambacho kimewekwa juu ya mapaja yake. Kwenye kifaa hicho kuna maandishi meupe juu ya mandhari nyuma ya samawati, pamoja na alama ya elimu.

Mwanaume ameketi mbele ya kompyuta akiwa kwenye mkutano mtandaoni na watu kadhaa wanao onekana kwenye skrini. Amevalia vitu vya maskioni na anaandika kwenye daftari huku mwanga wa mchana ukiingia kupitia dirisha lililo karibu.

Mtu amevaa suti ya giza na shati la ndani la rangi angavu huku akiwa ameketi mbele ya meza ya kazi. Ameelekeza macho chini huku akiandika kwa kutumia kalamu kwenye karatasi. Pembeni kuna kompyuta ya mezani yenye karatasi ya rangi iliyoshikiliwa na kipande cha manjano.

Meza ya mbao imepangwa kwa utaratibu na ina vifaa kadhaa kama daftari, kalamu, vikombe na kompyuta ya mkononi. Mikono ya mtu inaonekana ikibonyeza vitufe kwenye kifaa hicho ambacho kimewashwa na skrini inaonyesha maandishi pamoja na picha ya vitabu.

Mtu ameketi ndani ya gari la moshi karibu na dirisha kubwa akiandika kwenye daftari lililowekwa juu ya meza. Kuna begi pembeni yake na vitu vimepangwa vizuri kwa safari. Mandhari ya nje inaonyesha miti na nyasi ikipita kwa kasi kutokana na mwendo wa treni.

Mtoto ameketi mbele ya komyuta akiangalia watu kwenye skrini wakizungumza kupitia mawasiliano ya mitandaoni. Kompyuta ina kamera juu yake, pembeni kuna daftari lililo wazi na kalamu. Dirisha kubwa liko nyuma likileta mwanga wa asili na mazingira yanaonyesha kuwa ni wakati wa masomo au mkutano wa mtanda.

Msichana huyu ameketi kwenye kiti cha ofisi, mbele ya dawati lenye kompyuta mpakato na vitabu, akiwa anashika na kuonyesha kitabu kilichofunguliwa. Kuna mmea mdogo wa ndani na dirisha lenye mapazia meupe, nyuma yake.

Msichana ameketi mezani akiangalia kompyuta papa iliyo mbele yake. Kwenye skrini kuna mtu anayefundisha kwa kutumia ubao na picha za matunda huku wengine wakiwa wameunganishwa kwa njia ya video. Mezani kuna vijimea katika chungu pamoja na karatasi na penseli.

Msichana mdogo ameketi mezani akiwa anafanya kazi ya kuandika kwenye daftari huku akitazama kifaa cha elektroniki kilichowekwa mbele yake. Ana tabasamu usoni na anaonekana kuwa makini. Pembeni kuna penseli nyingine na mazingira yanaonekana kuwa safi na yenye mwangaza wa kutosha.

Mtoto ameketi mbele ya kompyuta akiwa makini kuangalia skrini. Pembeni kuna kompyuta mbili zenye skrini zinazoonyesha programu tofauti. Meza ni ya mbao na kuna nyaya zilizotandazwa kuunganisha vifaa hivi. Ukuta ni ya rangi ya samawati iliyochakaa.

Hili ni eneo la kusoma lenye vitabu vingi vilivyopangwa kwenye rafu za mbao. Dirisha kubwa lenye upinde linaingiza mwanga wa asili, na viti na meza za kusomea zimepangwa vizuri, na watu wachache wamekaa wakisoma kwa utulivu.

Wasichana wameketi ndani ya chumba chenye madirisha makubwa na mapazia ya rangi ya waridi wakitumia kompyuta mezani. Wamevaa sare za shule. Kila mmoja anaonekana makini kwenye shughuli anayoifanya kwenye kifaa chake na mazingira yanavutia kwa kuwa ni safi na yenye mwanga wa kutosha.

Chumba hiki kina vitanda vya ghorofa vya mbao vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Ukuta wa upande mmoja una taa ya ukutani inayotoa mwanga wa joto. Dari ina boliti za mbao zinazopita juu na upande mmoja kuna dirisha kubwa linaloleta mwangaza wa nje.

Chumba cha darasa chenye viti na meza za mbao zilizopangwa kwenye mstari inaonekana kuwa tupu ukutani kuna ubao mweupe na taa za umeme zimeshushwa kutoka juu huku sakafu ikiwa ni ya vigai mandhari yote ya ndani inaonekana kuwa katika hali ya utulivu.

Chumba kikubwa cha wanafunzi kimejaa komputa zilizopangwa kwa mpangilio wenye meza nyingi za mbao. Madirisha yamewekwa gridi ya chuma yanayoruhusu mwanga mwingi kuingia kutoka upande mmoja wa ukuta. Taa za umeme ziko juu za dari zikiwa tayari kuangazia chumba hiki kinachoonekana kuwa kimwa na kisicho na watu

Chumba hiki ni cha kulala, kina vitanda viwili vya mtu mmoja. Kila kimoja kikiwa na shuka ya kijani, kuna neti za mbu zimetundikwa juu ya kila kitanda, na ukutani kuna picha ndogo pamoja na taa ya umeme kwenye dari. Chumba kina kabati, meza ndogo na mlango kando ya kushoto.

Chumba kidogo kina kitanda chenye shuka ya rangi tofauti kama nyekundu, samawati na nyeusi. Pembeni ya kitanda kuna dawati dogo lenye kiti cheupe. Dirisha kubwa liko ukutani likiwa limefunikwa na pazia la kijani. Sakafu ni ya rangi nyepesi na ukuta wa kulia unaonekana kuwa wa plastiki au mbao laini.

Huu ni chumba cha malazi chenye vitanda vya juu lakini vilivyotengenezwa kwa mbao ,kila kitanda kina godoro la samawati lililotandikwa juu yake dirisha lina mapazia meupe yaliyofutwa pembeni na sakafu imetandikwa vya rangi vya kijivu.

Chumba kimepambwa kwa usafi na mpangilio mzuri ikionyesha kitanda cha juu na cha chini chenye mashuka ya rangi tofauti pembeni kuna meza ya mbao pamoja na kiti cha samawati kilichowekwa karibu na dirisha yenye pazia maridadi zenye michoro ya maua.

Hii ni darasa ya kompyuta yenye meza zilizopangwa kwa mistari. Kila mmoja ikiwa na skrini, kibodi na kipanya. Pazia nyekundu ziko upande mmoja ukuta na mbele kuna skrini kubwa ya kuonyesha. Sakafu ni ya rangi ya kijivu na kichumba kimepangwa kwa mpangilio unaoruhusu wanafunzi kujifunza vizuri.

Hili ni jengo refu lenye maua kadhaa na lina milango na madirisha mengi ya madarasa au vyumba. Nje ya jengo kuna njia ya kutembea na miti michache midogo iliyopandwa. Mazingira yanaonekana kuwa safi na ofisi au taasisi ya elimu.

Upande huu wa ndani wa darasa ina viti na meza vilivyopangwa kwa mistari. Viti vina rangi vya samawati na meza ni vyeupe vikiwa vimeunganishwa pamoja kwa muundo wa chuma. Sakafu ni ya rangi ya udongo iliyosafishwa vizuri na ukuta wa nyuma unaonekana kuwa na rangi ya njano iliyokauka.

Chumba kirefu chenye rangi ya ukuta wa samawati iliyofifia, kimejaa vitanda vya ghorofa vya mbao. Kila kitanda kina godoro la samawati, na ngazi ya kupandia juu. Sakafu ni safi na mlango wa kijani huku upande wa kushoto, wa nyuma.

Hili ni darasa lililo wazi bila wanafunzi. Kuna madawati ambaoyaliyopangwa kwa mstari na mbele kuna ubao mweusi mkubwa. Madirisa yaliyoko upande mmoja wa ukuta yameruhusu mwanga mwingi kuingia ndani na dari inaonekana kuwa la bati likiwa na nguzo za mbao juu.

Majengo yenye paa la mwinuko yanaonekana katikati yakiwa yamezungukwa na bustani zenye maua na mimea iliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Njia pana ya lami inazunguka sehemu ya mbele, huku miti za vichaka vya kijani vikiwa vimepangwa kando, kando.

Chumba cha maabara kimeandaliwa kwa usanifu wa kisasa, kukiwa na meza ya majaribio, viti vya kukalia, na vifaa mbali mbali vya maabara. Kuna madirisha mawili yanayoleta mwangaza wa kutosha na rafu za kueka vifaa upande wa kushoto wa ukuta. Mazingira ni safi na yanayofaa kwa shughuli za kielimu.

Ndani ya chumba chenye vitanda vya orofa, msichana mmoja ameketi juu ya kitanda akiwa amevaa suruali ya michoro na fulana nyeusi huku kichwa kikiwa kimefungwa kwa kitambaa chekundu. Anashikilia karatasi na kalamu kanakwamba anaandika au kusoma. Pembeni yake kuna msichana mwingine amesimama karibu na kabati lililowazi akitazama kifaa mikononi mwake.

Kundi la wasichana saba wamesimama uwanjani. Wamevaa mavazi mekundu na meusi. Wote wanaonekana wenye furaha na wanasherehekea kwa kuinua mikono juu. Nyuma kuna majengo na miti ya kijani.

Katika eneo ya maktaba lenye ngazi la mviringo, watoto wameketi kimya wakisoma vitabu kwa makini. Kuta zimepambwa kwa maandiko ya kuvutia na picha za wanyama. Pia kuna watoto wengine wakitazama chini kwa furaha.

Lori ya rangi ya manjano imesimama barabarani ikiwa imejaa wanafunzi wa sekondari. Pembeni kuna watu wachache waliovaa mavazi rasmi mmoja wao akiwa ameinua mkono kana kwamba anawaga. Mandhari inaonyesha miti na barabara ya lami huku hali ya angaa ikiwa ya mawingu kiasi .

Watu wamesimama mbele ya rafu zilizojaa vitabu ndani ya chumba zilizojaa mwangaza wa ndani. Rafu hizo zimepangiliwa vizuri ukutani na sina vitabu vya rangi mbalimbali pamoja na stakabadhi zinazaowekwa kwa mpangilio. Mezani mbele kuna makabrasa yaliyowekwa juu ya boxi la karatasi.

Jengo la ghorofa mbili limejengwa kwa mawe na mbao, likiwa limezungukwa na miti mirefu yenye majani mingi. Njia ya udongo inaelekea kwenye mlango mkuu, na upande wa kushoto kuna ua wenye maua ya rangi angavu.

Ukumbi huu mkubwa ni wa mihadhara wenye viti vilivyopangwa kwa safu, kila kimoja kikiwa na dawati lake mbele. Ukumbi huu una nafasi kubwa na viti vimepangwa kwenye ngazi, vinafaa kwa wanafunzi wengi.

Ndani ya jumba kikubwa chenye ukuta nyeupe na madirisha ya samawati. Kuna safu nyingi vya viti vyeusi venye meza za mbao zilizojengwa mbele. Viti vimepangwa kwa mpangilio darasa vikiwa na nafasi ya kutosha baina yao. Sakafu ni rangi ya kijivu nyepesi na mwanga mwingi huingia kupita madirisha yaliye upande wa kushoto wa jumba.

Waogeleaji kadhaa wamejirusha ndani ya bwawa la kuogelea wakiwa katikati ya mashindano. Bwawa limegawanywa kwa mistari ya manjano huku watazamaji wakiketi chini ya miavuli mikubwa ya rangi tofauti wakifuatilia tukio. Mandhari inaonyesha hamasa, na mshikamano wa tukio la majini.

Ukumbi mkubwa wa ndani una viti vingi vyekundu vilivyopangwa kwa utaratibu katika safu nene. Kuna jukwaa mbele lenye dawati jeupe na sehemu ya wasimamazi katikati ya ukuta wa mbele. Mwanga wa dari umeangaza ukumbi mzima na milango ya dharura inaonekana pande zote.

Chumba hiki kina vitanda vya ghorofa vilivyopangwa kwa mistari kila moja kikiwa na godoro na mashuka ya rangi tofauti. Sakafu ni ya rangi ya udongo na kuna madirisha marefu yanayoleta mwangaza mwingi wa asili. Pembeni kuna viti jeupe vya plastiki na baadhi ya mizigo imewekwa kwenye kona ya chumba. Mazingira yanaonyesha elimu ya malazi ya wanafunzi.

Chumba hiki safi ni cha kisasa chenye sehemu ya kulala, dawati la kusomea, rafu, na jiko ndogo upande wa kulia. Kuna kitanda kimoja, kiti cha ofisi, na mwangaza wa kutosha kutoka dirishani.

Chumba hiki kikubwa ni cha mafunzo au maabara ya kompyuta zikiwa zimepangwa kwenye meza ndefu kwa safu mbili. Kuna viti vingi na kompyuta nyingi na taa za dari zinatoa mwangaza wa kutosha.

Uwanja wa mchezo una sakafu ya samawati na umezungukwa na wavu mrefu wa usalama. Chezaji aliyevaa mavazi meupe na mekundu ameshika raketi kwa nguvu akiwa tayari kupiga mpira. Mtu mwingine yuko mbali nyuma akionekana kuwa mpinzani wake. Mazingira ni tulivu na kuna majengo ya mbali nyuma ya uzi.

Kundi la watu wameketi na wengine wamesimama kwenye ua wa kijani uliozungukwa na miti. Wengi wao wamevaa mavazi ya matembezi kama kofia, makoti na viatu vya raba. Wanaonekana kupumzika au kusikiliza maelezo baada ya shughuli yange. Mazingira ni ya asili na ya tulivu.

Watu wamevaa mavazi ya kitamaduni wakiwa ndani ya ukumbi wenye mapambo ya kuto za rangi tofauti. Baadhi yao wanasema au kucheza mbele ya bango lililo ukutani. Mandhari inaonyesha shamrashamra na hali ya kusherehekea tukio la jamii au tamasha la utamaduni.

Kundi la wanafunzi wakiovaa sare rasmi wamesimama ndani ya ukumbi wa hafla, mbele kijana anapokea cheti kutoka kwa mwanamke aliyevalia rasmi huku wengine wakishuhudia. Meza ya mimbari iko kati na nyuma yao kuna mapazia na ala za miziki.

Wasichana wamevaa sare nyeupe na sketi nyeusi wamesimama kwenye mstari kwenye uwanja wa nyasi. Kila mmoja amevaa tai nyeusi na soksi ndefu na wanaonekana wakiwa wamesimama kwa utaratibu. Nyuma kuna miti mingi na kivuli kinatanda ardhini.

Kundi kubwa la watu wamekaa juu ya jabali yenye rangi ya udongo wamevalia mavazi ya rangi tofauti tofauti baadhi wakiwa wamesimama na wengine wameketi mandhari ya milima na mawingu meupe yanaonekana nyuma yao.

Mtoto ameketi mezani akiwa amevaa miwani ya usalama, akifanya jaribio la kemia kwa kutumia vijishughuli, na vyupa vyenye vimiminika vya rangi tofauti. Kiowevu kimoja kinatokota juu ya meza, na maandishi ya alama za kemikali yanaonekana nyuma kwenye ubao ya darasani.

Mkono wa mtoto umeweka na kushika vidude ya rangi ya samawati juu ya ubao wa mbao wenye mashimo. Vidude hivi vimepangwa kwenye mashimo tofauti na mtoto amevaa shati la rangi ya waridi wenye madoa madoa madogo.

Katikati ya chumba kilichojaa vitabu kwenye rafu. Kuna watu wawili walioketi karibu na kifaa cha kielekroniki wakitabasamu kwa furaha,. Wanaonekana kufurahia kile wanachokitazama kwenye skrini. Mmoja yao ana nywele za rangi ya hudhurungi iliyokatwa fupi na mwingine ana nywele ndefu.

Watoto wawili wamekaa mezani pamoja na mtu mzima aliyevaa blausi ya samawati. Msichana, aliyevaa nguo ya waridi anashikilia penseli huku akitabasamu na kuzungumza, na mvulana aliye kwenye kiti cha magurudumu. Karatasi nyeupe zimetandazwa mezani, na nyuma kuna ramani ukutani.

Watu wawili wameketi mezani wakizungumza, moja akiwa amevaa nguo ya rangi ya machungwa huku akiashiria kwa kidole kana kwamba anafafanua jambo. Pembeni kuna kompyuta mpakato kwa karatasi iliyowekwa mezani.

Mwalimu na mtoto wamekaa mezani darasani. Wanacheza, au kujifunza kwa kutumia vibanio vya rangi tofauti. Mezani kuna vifaa vya kuchezea na kalamu, na nyuma kuna wanafunzi wengine, na ramani ukutani. Inaonekana ni mazingira ya shule ya awali, au darasa la msingi.

Watoto wawili wameketi darasani wakiwa wamevaa sare za shule za kijani kibichi na nyeupe. Wameketi kwenye benchi wakielekezana uso kwa uso. Mmoja wao anatumia mikono kuwasiliana. Inaonyesha kuwa wanatumia lugha ya alama.

Wasichana wawili wamesimama jikoni wakiwa wamevaa fulana za mikono mirefu, na nguo za kuzuia uchafu. Wanaonekana kufurahia na kushirikiana katika kukanda unga juu ya meza. Mezani kuna mikate midogo, vikombe vya plastiki, na vyombo vingine vya kupika.

Kijana aliyevaa sare ya rangi ya samawati na nyeupe ameegemea tindu ya mkeka akiwa anaandika kwa kutumia mdomo wake. Karibu naye kuna daftati lililoandikwa kwa mpangilio mzuri na kalamu mdomoni.

Mwanamke mwenye nywele za dhahabu ameketi kando ya msichana mdogo wakitazama kitabu kilicho wazi mezani. Msichana huyo amevaa blausi nyeupe na skafu ya waridi kichwani, akiwa na umakini mkubwa.

Wawili wanacheza ala za muziki kwa furaha ndani ya chumba chenye mwangaza mmoja anapiga guitar huku mwingine akiwa kwenye kiti cha magurudumu akipiga kifaa cha rangi nyingi kwa tumbo wote anatabasamu na kuangaliana kwa furaha

Msichana ambaye ana nywele ndefu ameketi kwenye kiti cha magurudumu ya umeme akiwa katika maktaba. Ameinama na kushikilia kitabu mkononi mwake huku akisoma kwa makini. Pembeni kuna rafu ndefu zilizojaa vitabu na sehemu ya nyuma inaonekana kama ni jengo la kisasa lenye mwangaza wa kutosha na vioo.

Watoto wamekaa sakafuni katika maktaba wakiwa wamezunguka mtu mzima aliyevaa blausi ya samawati anayesoma kitabu huku mbwa mkubwa mweupe akiwa amelala karibu. Rafu za vitabu ziko nyuma yao na wote wanaonekana kutulia wakisikiliza kwa makini.

Mbele kuna mwanamke aliyevaa koti la kahawia, anatumia simu na kuvaa kifaa cha masikioni. Anaonekana kua makini. Nyuma yake kuna watu wawili wanaozungumza karibu na meza yenye vikombe, kalamu, na karatasi. Mazingira yanaonyesha kua ni ofisi au sehemu ya mkutano.

Wavulana wawili wamekaa kwenye dawati wakitumia kompyuta huku wakiwa wamevaa vichwa vya sauti. Wanaonekana kuwa makini wakitelekeza majukumu yao kwenye skrini katika mazingira tulivu ya kujifunzia yenye vifaa vya kisasa.

Kundi la watu walioketi kwenye majukwaa ya mbao yaliyo na matakia ya ranyi ya chungwa. Wengine wanashikilia simu, kompyuta mpakato au vifaa vingine. Mmoja ana fimbo ya kutembelea na mwingine amevaa vito vya sauti anaonekana kusikiliza au kushiriki katika mafunzo au mjadiliano kwa makini.

Kuna mvulana anayesoma kitabu mbele ya mwanamke anaye mwangalia kwa tabasamu. Wameketi mezani ndani ya darasani na nyuma yao kuna ubao wenye herufi mbali mbali. Hali inaonyesha mazingira ya kujifunza na mwalimu anyetoa msaada wa karibu kwa mwanafunzi.

Mtu anayeonekana mwenye furaha ameketi mezani akiwa na daftari na penseli mkononi huku akitabasamu. Mezani kuna vitabu na vifaa vya kujifunzia vilivyopangwa vizuri. Mandhari ya chumba ni tulivu na kuna kabati ndogo pembeni chenye mimea juu yake.

Mvulana mdogo ameketi mezani akiwa anacheza na vipande vya rangi tofauti zilizotandazwa mbele yake. Anaonekana kua makini na mwenye furaha, huku akitumia mikono yake kwa ustadi.

Mwanamke na mvulana wameketi mezani ndani ya darasa lenye mwanga mwingi akicheza na kifaa chenye rangi angavu. Mwanamke anaonekana kumsaidia mvulana kwa tabasamu namna cha upole hali inayoashiria mawasilano mazuri na mafunzo ya kirafiki.

Watoto wawili wamesimama dirishani wakiwa na nyuso za furaha. Mmoja amevaa kofia na wengine wana sare za shule zenye rangi ya samawati na nyekundu. Wanaonekana wakitabasamu kwa furaha na kuonyesha urafiki wa karibu, wakiwa ndani ya vyumba vyenye mwanga asili.

Mtoto wa shule ako darasani , ameketi mezani na ameinua mkono juu kana kwamba anaomba kujibu swali. Mezani kuna penseli na kalamu za rangi, daftari na vitu vingine vya shule. Mandhari nyuma kuna ramani ya dunia na vitabu vimepangwa kwenye dirisha.

Mtoto ameketi mezani kwenye maktaba. Amevaa sweta la waridi na anashikilia kidole gumba juu kama ishara ya pongezi au kukubali. Mezani kuna daftari, mezani, kalamu na kompyuta ya mpakato. Nyuma kuna rafu nyingi za vitabu.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha kijani akiwa na shati ya waridi na miwani, akizungumza na msichana anayesimama pembeni. Msichana huyo amevaa blauzi yenye mistari na koti la samawati. Meza ya kijani imejaa vifaa vya kujifunzia, ikiwemo kifaa cha mbao chenye chembe chembe za kuhesabu.

Watu watatu wameketi mezani ndani ya darasa lenye taa angavu wakifanya kazi ya mikono kwa kutumia karatasi na vifaa vingine. Mwanamke aliyevaa miwani anamsaidia kijana aliyevalia fulana kijani huku mwingine akiwa pembeni anaonekana akishughulika na kazi yake.

Watu sita wameketi kuzunguka meza wakifanya kazi au kujadili jambo. Mmoja wao yuko kwenye kiti cha magurudumu. Wengine wameketi kwenye viti vya kawaida. Mandhari ni ya maktaba yenye rafu nyingi zilizojaa vitabu.

Mwalimu ameketi mezani pamoja na mtoto mdogo katika darasa la awali wakifanya shughuli ya kujifunza kwa furaha. Mtoto anaonekana kushika vipande vidogo vya kubeba maumbo huku mwalimu akimshangilia na kumtia moyo kwa tabasamu pana.

Watoto wawili wameketi sakafuni, wakicheza na vifaa vya plastiki vyenye rangi mbalimbali. Mmoja wao ana miguu ya bandia ya rangi nyekundu, na viatu vya samawati. Sakafu ina vipande vya rangi ya samawati na manjano. Karibu nao kuna mpira wa rangi ya chungwa na watu wengine sehemu ya nyuma.

Wanafunzi wako ndani ya darasa la maabara wakifanya majaribio wakitumia vifaa vya kisayansi kama vile darubini, kuna mimea michache ya kijani mezani inayosaidia katika mafunzo hayo, mwalimu anamsaidia kijana mmoja huku wengine wakitazama na kuseti kwa makini.

Mtu mzima na mtoto wameketi mezani wakifanya shughuli pamoja, labda kucheza au kujifunza. Kuna vifaa vya kuchezea au kujifunzia mezani na mazingira yanaonekana kuwa ya nyumbani na yenye mwangaza mzuri.

Mvulana ameketi kwenye kiti ndani ya chumba cha michezo. Ana tabasamu kubwa usoni huku akicheza na kifaa chenye mipira ya rangi mbalimbali. Nyuma yake kuna rafu zenye vinyago na vifaa vingine vya kuchezea vilivyo pangwa vizuri.

Mtoto mwenye nywele za msokoto ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa na tabasamu pana. Amevaa shati la kijani na anashikilia daftari wazi. Mazingira yanaonyesha darasa lenye wanafunzi wengine, na meza zilizopangwa kwa mpangilio.

Kundi la vijana limeaa kwenye viti katika chumba chenye rafu ya nyuma wakionekana wakicheza au kujadili jambo kwa furaha. Wote wanatabasamu na wanelekeza mikono yao kana kwamba wanacheza mchezo wa kuigiza au ishara.